Inaonyesha mama na mtoto wake wamelala chini ya chandarua cha mbu kilichofungwa vizuri. Wamelala kwa utulivu hali hii inaashiria kuwa wako salama dhidi ya mbu wanaoweza kusababisha malaria. Hii ni njia ya mojawapo ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa malaria, hasa kwa watoto wachanga na kina mama waja wazito

Kituo kina wazee, ambapo wanahudumiwa kuwapa msaada wa kiafya, kijamii, na mahitaji ya kila siku. Mazingira yake ni utulivu, na yana, yanaandama na mahitaji ya watu wa umri mkubwa.

Wazee wamesimama kwa mpangilio katika mstari wakisuburi huduma ya dawa. Tukio hili linaonyesha utaratibu na uangalizi wa karibu katika kituo cha huduma kwa watu wa umri mkubwa; ambapo afya na ustawi wao unaheshimiwa na kutunzwa kwa uangalifu.

Ni jambo la kufurahisha kuwa na lori la BEYOND ZERO likitoa huduma za bure za afya kwa wananchi. Watu wanapimwa afya na kupewa ushauri bila malipo. Kuna foleni ndefu ya watu waliokusanyika kwa utulivu wakisubiri huduma hizo. Mpango huu unasaidia jamii kwa kuwapatia huduma bora za afya, hasa kwa wale wasiojiweza kumudu gharama za hospitari.

Wanafunzi wanaonekana wakifanya mazoezi ya vitendo kuhusu afya ya meno. Wako katika sare zao wakitumia vifaa vya meno, wakijifunza jinsi ya kutunza meno au kuwahudumia wagonjwa. Mazingira ni safi na yanaonyesha kuwa ni sehemu ya mafunzo ya afya.

Mtaalamu wa meno anashika vifaa vya kitibabu anavyotumia kumsaidia mgonjwa kubaini tatizo ya meno. Huduma ii ya afya ya kinywa inalenga kuhakikisha meno yanakaguliwa kwa uangalifu na matatizo yanagunduliwa mapema kwa matiabu sahihi.

Kikosi cha zima moto kipo kazini kikiwa kinaokoa nyumba liliyoadhiriwa na moto. Maafisa wa uokoaji wanatumia vifaa maalum kudhibiti hali hiyo na kuhakikisha usalama wa watu na mali. Tukio hili linaonyesha juhudi za haraka za kuzuia madhara zaidi na kulinda maisha katikati ya mazingira ya dharura.

Huduma za dharura na mwitikio wa maafa, unaoonekana kupitia kazi ya wahudumu waliovaa reflector za Red cross . Watu wachache wakikuwemo vijana walioko kwenye mashua wanaonekana kuwa wameokolewa kutoka kwenye mafuriko. Tukio hili linaonyesha juhudi za haraka za kuwaokoa waadhiriwa.

Wanaonekana watu kadhaa waliovalia mavazi ya kinga wakikimbia kwa haraka kwenye eneo lenye maji karibu na jengo refu. Eneo hili linaonekana kuwa na shughuli za dharura ikizingatia kuwepo kwa magari maalum ya huduma za msaada upande wa nyuma.

Watu wengi wanaokolewa kutokana kwenye mafuriko makubwa yanayoadhiri eneo hilo. Maji yamejaa kila mahali na waathiriwa wanasaidiwa na wasamaria wema waliojitokeza kutoa msaada. Oparesheni ya uokoaji inaendelea kwa haraka ili kuwaokoa waliokwama kwenye maeneo hatarishi.

Afya ya mazingira inaonekana ikidumishwa katika sehemu ambako nafaka na mbegu tofauti zimepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Mpangilio huu unasaidia kuhifadhi usafi na ubora wa chakula, jambo lililo muhimu kwa afya ya binadamu na mazingira.

Chini ya bahari kuna viumbe mbalimbali wa majini wakiwemo samaki wa rangi tofauti na viumbe vingine wa baharini. Mandhari ya ndani ya maji yanaonyesha uzuri wa maisha ya majini yakijaa harakati na mwangaza wa asili unaopenya kutoka juu.

Ni eneo kavu lenye miti mingi iliyomea kwa kusambaa. Ardhi inaonekana kuwa kavu na hakuna dalili ya mvua ya hivi karibuni. Pia naona paa ambaye tayari amekufa, jambo linaloonyesha ukame na ugumu wa mazingira ya kuishi kwa wanyama.

Kuna jengo moja ambalo limeporomoka na limeharibu magari yalikokuwa yameegeshwa karibu. Hili ni swala la afya ya mazingira. Pembeni mwa jengo hilo kuna jengo lingine ambalo bado limesimama vizuri na halijaadhirika.

Kifaa cha matibabu kimewekwa katika mazingira safi ya hospitalini, kikitumika kwa ajili ya usafishaji wa damu kwa wagonjwa wa figo. Mashine hii huanganisha mirija maalum inayopitisha damu, ikisaidia kuondosha taka mwilini kwa wale wanaohitaji huduma ya figo mbadala.

Mtu mmoja anapokea au anaagiza vifaa vinavyotumika hospitalini. Hivi ni vifaa maalum vya matibabu vinavyohitajika katika utoaji wa huduma za afya. Mazingira yanaonyesha shughuli ya usambazaji au upokeaji wa vifaa kwa ajili ya vituo vya afya.

Kitanda cha hospitali kimewekwa karibu na drip iliyotandikwa ikionyesha kuwa mgonjwa alipokea dawa kupitia sindano au mfumo wa maji. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya wodi ya hospitali ambapo huduma za afya hutokea Kwa uangalifu na umaakini mkubwa.

Vifaa vya kitabibu vya kutibu meno vimewekwa kwenye chumba safi na kilichopangwa kwa uangalifu. Mashine inaonekana kuwa katika hali nzuri ikiwa imetunzwa vizuri na tayari kwa matumizi ya kuwahudumu wagonjwa wa viwango vya kitaalamu.

Daktari wa watoto akimwekea alama kwenye kidole cha mtoto, ikimaanisha kuwa mtoto huyo amepata chanjo. Ni muhimu kwa kumlinda dhidi ya magonjwa hatari ya utotoni. Utoaji wa huduma bora za afya kwa watoto.

Chupa ya dawa imehifadhiwa ndani ya container maalum, ikiwa na maandiko inayoonyesha ni chanjo ya BCG , mwonekano wake ni safi, na maandiko yameandikwa kwa uwazi, ili kurahisisha utambuzi, na matumizi sahihi.

Kitengo hiki cha watoto kuna mtoto ambaye ni mchanga anayelala na anaonekana kuwa na uvindo unaofanana na jipu kwenye mwili wake. Mtoto yuko katika usingizi wa utulivu na mazingira yanavyoonekana ni ya huduma ya afya kwa watoto.

Dawa hii ya asili hutumika katika mazingira ya kitamaduni kwa njia ya kuponya mwili. Imehifadhiwa kwa heshima na imani ya jamii na inachukuliwa kuwa na nguvu ya uponyaji wa kipekee.

Mandhari yanaonyesha tiba ya kitamaduni ambapo dawa za asili na mbinu za jadi zinatumika kuleta uponaji ,tiba hii imewekwa kama kiini cha shughuli ikiheshimika kama njia kuu ya kurejesha afya na utulivu.